Hapa kuna mwanamke aliyevalia koti jeupe , amepiga magoti kumshikikilia mwanaume aliyepiga magoti pia, anaonekana kumfunza kutembea kwa sababu kando yao kunagari la magurudumu pamoja na vijiti vya kutembelea.

Hapa kuna nesi aliyevalia miwani pamoja nguo nyeupe yenye mstari mwekundu. Anampatia chanjo mtoto aliyebebwa na mama aliyevalia chepeo cha rangi nyekundu kutumia mdomo.

Hapa kuna mzee aliyesimama, amevalia chepeo chake chekundu pamoja na jinsi, ame, huku ameshikilia, kigongo, kando anatazama, bango lililowekwa kutangaza, daktari wa mapenzi na nguvu za kiume, au kumfunga mke, kuashiria kuwa ni mganga.

Apa kuna daktari aliyesimama amevalia barakoa ya rangi ya samawati Pamoja na gwanda lake jeupe anamdunga sindano mwanaume aliyekaa na kuvalia chepeo na miwani.

Hapa kuna vibuyu vya rangi ya kahawia pamoja na chupa zilizokuwa za aina tofauti tofauti. Mojawapo ikiwemo ili ya rangi ya samawati na kifuniko cha rangi ya manjano. Zote zimo ndani ya buli kubwa la kitamaduni lililoviringwa na.

Hapa ndani kuna watu wengi waliondani ya mashua yaliyoendeshwa na machine wengine wao wamevaa shati nyekundu kashiria watu wa msalaba mwekundu kwenye mto inhali kando kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na miti.

Hapa kuna watu kadhaa wakiwemo watali kutoka nchi nyingine waliosimama. Wamevalia suti pamoja na mmoja kuashiria. Mbele yao kuna mitungi ya rangi ya manjano pamoja na dirisha lililofunguliwa na mifereji mingi iliyopangwa mbele.

Hapa kuna daktari wa meno aliyevalia nepi kichwani ya rangi ya samawati pamoja na barakoa, akiongezea koti lake la rangi jeupe. Anamkagua mgonjwa aliyelazwa chini meno yake, huku amevalishwa miwani spesheli.

Hapa tunaona mwili wa mtoto unaonyesha mkono pamoja na mguu kuna vidonda vinavyonekana kupachua mikono yake na miguu pamoja na mapaja ameonekana kukaa kwenye kiti.

Hapa kuna watu wamepiga foleni, wanaonekana kufwata gari lililokuwa na chakula pamoja na mitungi inayoonekana kuwa ya mafuta, gari hilo lina vitu vilivyoekwa juu maguniani.

Hapa Kuna wanawake wawili, wanaonekana kucheza kwa mikono. Mmoja akipiga mokofi. Wamevalia barakoa na glavu pamoja na shati nyeupe. Wako kando ya gari.

Hii ni chanjo ya ugonjwa wa surua. Imewekwa kwenye kichupa kidogo cha kifuniko cha samawati . Kando yake k.una kartoni iliyokatwa iko juu ya karatasi za chanjo kuelezea umuhimu wa kupigwa hiyo

Huyu ni daktari anayeonekana kumhudumia mgonjwa aliyelazwa chini, yeye amevalia barakoa ilihali mgonjwa huyo amevalishwa gesi na kifaa cha kuingizia gesi hiyo, wako hospitalini kwenye wodi.

Hapa kuna watu wawili wanaonekana kukusanya taka zilizotupwa kwenye barabara. Wamevalia ovalori za rangi nyeusi pamoja na gumboots na glavu nyeusi. Kando kuna pikipiki inaonekana kubeba mtu inapita njiani huko.

Hapa kuna wanaume wawili wanashukisha tanki zilizowekwa gasi kutoka kwenye lori ambalo limeegeshwa kando ya mlango. Mmoja yuko ndani ilhali mwengine yuko nje. Tunaona miti yako kando pamoja na mawingu kutanda.

Hapa kuna watu wawili mmoja aliyevaa shati ya rangi ya samawati mwingine nyeupe wanaonekana kufukuza nzige wengi walio kwenye shamba wanaopeperuka.

Huyu ni daktari aliyeshikilia sidano kuvuta dawa, amevalia koti lake la rangi nyeupe na pamoja na barakoa na kuvalia miwani. Kando kunaonekana watu waliopiga foleni kungonja huduma.

Hiki ni kichupa cha gilasi cha rangi ya kahawia. Kina maandishi ya rangi nyeusi yaliyoandikwa; Vitamin D 3 . Kimewekwa kwenye background ya rangi nyeupe.

Hapa kuna watu kadhaa wengine waliosimama na wengine wamekaa wanaonekana kupewa huduma kutoka kwa mtu anayekagua stakabadhi zao, wote wamevaa barakoa.

Hapa kuna mwanamke aliyeshikilia ndoo ya rangi nyekundu, na kuvaa glavu huku ameshika ufagio .Mkono mwingine kana Kwamba anaingia kwenye choo kukisafisha.

Huyu ni askari anaonekana kuvaa jezi zake za kazi na pia barakoa , anaosha mikono kwenye bulile la rangi ya samawati kuashiria kuwa anaupa mbele afya yake.

Hapa kuna daktari aliyevalia barakoa na glavu anadunga mtoto sindano anayelia. Mtoto ameshikiliwa na mama yake huku mwingine akiwa Kando kusubiri samu.

Hapa kuna daktari na mgonjwa anayeonekana kukaa ilhali yeye amesimama. Anamdunga sindano mgonjwa huyo aloyeshikililia kifua kana kwamba anahisi uchungu. Wote wamevalia barakoa.

Huyu ni daktari wa meno wa kike aliyevalia koti jeupe na barakoa. Anamchunguza mama aliyelazwa chini ya kitanda meno yake.

Hapa kuna chanjo ya homa ya manjano pamoja na sindano yake nyuma inaonekana chupa kubwa yenye kukosa maandishi kando yake kuna kichupa kidogo chenye kuonyesha tembe zilizo ndani.

Hapa kuna Mzee amekaa chini na kuvalia barakoa anadungwa sindano huku akupanguswa na pamba na daktari kando kuna wamama wameonekana kupanga foleni wamesimama mmoja akivalia maasai shuka.

Hizi ni dawa aina ya analgesic zimo ndani ya katoni na kichupa ziizopambwa kwa rangi ya manjano na nyeupe.

Huyu ni daktari kutokana na nguo aliovaa nyeupe pamoja na dawa zilizoko kwenye dawati. Anaonekana kumwelezea mgonjwa kwa kutumia ishara ya mikono. Mbele kuna maandishi kwenye karatasi ya rangi ya manjano.

Hapa kuna wanawake wawili, mmoja ameshikililia ndoo iliyokua na maji akimwaga nje kutoka getini ilhali mwingine anainama kuchota maji yaliyofurika chini, amevalia barakoa.

Kuna watu wawili wamesimama katika maongezi, kando yao kuna jengo la choo na mahali pa kuoshea mkono palipochorwa.

Hiki ni kichupa cha kuonyesha iron plus. Ndani yake muna tembe yeupe. Kichupa chenyewe kina ufuniko nyekundu. Na maandishi yaliyorembeshwa kwa rangi ya manjano na nyekundu pia.

Hiki ni choo kilichojengwa na mawe na kupakwa rangi ya kahawia pamoja na ile ya kijani. Mbele kuna miti iliyopandwa pamoja na nyasi. Mtu anaonekana kuingia chooni amevaa kofia nyeupe.

Hapa kuna vidonge vya vitamini D vilivyomwagwa. Ina muonekano ya rangi ya manjano na iko kwenye chupa ya nyeupe na rangi ya machungwa.

Kuna watu watatu wamesimama, wawili wamevalia makoti meupe. Mmoja anaosha mkono na kuashiria juu kwenye chombo cha maji cha samawati. Aliyesimama kando ni askari wa kiume anayeonekana kuvaa barakoa na nguo yake ya kijeshi.

Huyu ni daktari aliyevalia nguo nyeupe mchanganyiko wa nyeusi pamoja na barakoa puani mwake, anaonekana kuvuta dawa kutumia sindano akiwa kwenye tenti nyeupe.

Hii ni dawa iliyomo ndani ya kichupa ,cha mfuniko wa rangi ya samawati. Kando yake kuna sindano iliyolazwa, pia tunaona kuna pampa nyeupe kando yake.

Hii ni chupa kubwa ya lita moja, ndani yake kunaonekana kiowevu cha rangi ya nyekundu, imeandikwa Arorwet.

Hapa kuna carton mbili za dawa, za rangi ya samawati iliyokolea pamoja na mchanganyiko wa weupe na weusi. Kando yake tunaona vichupa viwili vilivyosimamishwa, vidogo vya dawa, pamoja na sindano iliyolazwa chini.

Huyu ni mwanamke aliyevalia shati ya mikono mirefu na suruali. Ameshikilia kizima moto, anauzima moto kwenye ndoo.

Hii ni chupa kubwa ya kifuniko cha rangi nyekundu. Imeandikwa Safi Dawa ambayo inaonyesha kuwa ni dawa ya Epilepsy Medicine . Kuna baadhi ya information yake hapo chini.

Hawa ni watu wawili waliovalia ovaroli za rangi ya manjano kuanzia juu mpaka chini. Wamevaa maski pamoja na glavu za rangi nyekundu. Mmoja amefungua mtungi wa tanki nyeusi, mwingine anaonekana kushikililia gereni la rangi ya samawati anamimina kitu fulani.

Hapa kuna watu wawili walioshikikilia mitungi. Mwanamke anaonekana kuweka mtungi moja kwenye fereji na kungoja maji yajae. Mwanaume amesimama kando kuvalia barakoa kusubiri zamu yake.

Hapa kuna daktari mmoja anadunga sindano mgonjwa, amevalia barakoa. Nyuma kuna foleni ya watu wanaonekana kungoja zamu yao ifike.

Hapa kuna viumbe vitatu, ikiwemo mmoja wapo, daktari anayemdunga sindano mtoto aliyeshikiliwa na mama yake aliyevaa barakoa.

Hapa kuna dawa ya kutibu magonjwa matatu ikiwemo rubusha, surua na rubela. Kuna katoni ya nyeupe yenye maandishi meusi pamoja na vichupa viwili vilivyoko mbele yake za kifuniko cha rangi ya samawati na kingine cha rangi ya jivu.

Hii ni chanjo ya surua, mabusha na rubela, inayoonyeshwa kwenye matangazo. Chini, kuna sindano yake na kichupa kidogo.

Hapa kuna vichupa vinne tofauti. Viwili ni vya vitamini D na vingine ni vya vitamini K. Vina rangi tofauti tofauti.

Hapa kuna watu watatu. Wawili wanaonekana kumfungua mmoja aliyekuwa mgonjwa kumchunguza meno aliyelazwa chini kwenye kitanda. Amevalia miwani na barakoa.

Hizi ni dawa zilizoshikwa mkononi za aina tatu. Moja wapo ikiwepo dawa ya pakiti iliyo na tembe ndani yake na zingine mbili za vichupa vidogo.

Hapa kuna wanafunzi wadogo wanaonekana kuchota maji kutoka kwenye tanki, wamepanga msitari wakishikililia vichupa kando anaonekana mwalimu amesimama kuwachunguza.

Hapa kuna mzee aliyekaa chini na kukunja shati yake. Anaonekana ni kama kwamba amedungwa sindano na daktari anayeinama chini. Amekunja uso wake pamoja na kuvaa barakoa.

Hapa kuna mtu aliyelala wodi. Ni mgonjwa ambaye anaonekana kuumizwa kichwa kwa kufungwa mabandeji na mkononi poa yamewekwa bandeji. Amelala kuangalia ubavu.

Huyu ni daktari wa macho. Anamkagua macho mgonjwa aliyekaa kando yake. Amevalia koti jeupe na kutumia mashine spesheli ya kuchunguza ugonjwa wa macho hayo.

Hii ni dawa iliyo ndani ya kichupa. Mfuniko wake wa rangi nyekundu, pamoja na maandishi yaliyoandikwa na rangi ya nyeusi pamoja na rangi ya samawati. Inaonyesha kuwa ni dawa ya polio.

Huyu ni mtoto anaonekana kulia, kutokana na kudungwa sindano, kuashiria ni chanjo iliyo shikiliwa na mikono ya glovu.

Huyu ni mtu aliyevalia ovaroli ya rangi ya samawati ambaye ameshikilia bomba vya kutakaza viini vya maradhi katika mimea anayenyunyuzia dawa hiyo.

Hiki ni chumba cha oparesheni kutokana na mashini nyingi, na daktari waliosimama. Mgonjwa amelazwa chini na kufunikwa na blanketi ya rangi ya samawati. Madaktari wanaonekana kuangalia skrini kana kwamba wanafanya oparesheni kutumia hio.

Apa kuna katoni tatu na chupa mbili vidogo vya dawa, hizo zinaashiria kuwa kuna dawa zilizomo ndani yake za kutibu wagonjwa.

Haya ni matangazo ya maasai herbal . Inaonyesha kubwa jinsi, mtu anawezakupata tiba za asili kwa nje na ndani. Zinapatikana Tanzania. Kuna mchoro wa majani na tembetembe za miti zilizokua hapo.

Hapa ni kwa mganga. Kuna bidhaa tofauti zinaonekana kama vile pembe pamoja na Vidani na shanga aina tofauti. Kitabu pia kiko chini kimelazwa kwenye nguo ya rangi nyekundu pamoja na chupa zilizolazwa kwenye nguo ya rangi nyeusi. Mganga mwenyewe ameketi kando ya bidhaa zake.

Hapa kuna watu watatu, daktari mmoja anayeonekana kumhudumia mgonjwa aliyelazwa chini, mmoja wa daktari amekaa chini na kuonyesha kidole cha gumba pamoja na kuvaa miwani na barakoa.

Hapa kuna mafuriko yamefanyika, magari yanaonekana kukwama. Moja likiwemo gari la kijani lililozombwa na maji kabisa. Mengine yako kando yamepangwa na kuegeshwa.

Huyu ni mgonjwa wa meno, anayeonekana kupanua mdomo, kuchungizwa na daktari, aliyeshikililia kifaa na mkono uliovaa glovu.

Hapa kuna katoni ya dawa ya rangi nyeupe ,katoni imesimamishwa kwa upande huku dawa za tembe tatu kulazwa mbele yake.

Hapa kuna wanawake wawili, mmoja amevalia barakoa na shati ya rangi ya machungwa, wote wamekaa chini kwenye viti, mmoja amebeba mtoto na mwengine kumwelezea, kuna chupa inayoonekana juu ya meza ya kupuliza mkononi.

Huyu ni nesi anaonekana kutoa dawa kwenye kichupa kidogo kutumia sindano. Amevalia barakoa ,nyuma yake wamo watu wamesimama wengi wakionekana kusubiri foleni fulani ili kupata huduma.

Kuna vibuyu vilivyozungushwa kamba ambavyo viko chini, kando yake uzi ya sindano mweupe unaonekana na picha pia zinaonekana ama tambara ya nguo.

Hapa kunaonekana wazazi wa mama wengi waliobeba watoto wao, mmoja anaonekana kudungwa sindano ya chanjo na dakitari aliyevalia koti lake jeupe na barakoa.

Huyu ni daktari wa watoto. Anaonekana kumshika mtoto aliyelala kwenye kikapu kinachoonekana. Amevalia miwani na ganda lake la rangi ya samawati.

Hizi ni dawa. Kuna vichupa vinne vilivyofungwa. Kimoja kilicho wazi. Kuna vifuniko vilivyokuwa vimebeba tembe za rangi tofauti tofauti ikiwemo moja ya rangi, nyekundu na zingine nyeupe.

Hapa kuna mwanaume aliye shikililia mguu wa, mtu aliye lala, na kuinua juu, anamwangalia ni kana kwamba kumuuliza, jinsi gani anahisi, nyuma kuna makabati meupe.

Hawa ni wanawake wazee waliokaa chini kwenye viti vidogo, wanaonekana kuvalia, kukifunika leso zilizo na rangi ya kichui chui, mbele yao kuna kikapu Kidogo.

Huyu ni daktari wa meno, anaonekana kugagua meno ya mgonjwa aliye lala chini kwenye kitanda special cha wakaguaji meno. Amevalia daktari barakoa na miwani special ya kuangalia mgonjwa wake.

Hizi ni dawa zilizomo kwenye kichupa cha rangi nyeupe zimeandikwa kuwa ni dawa ya kusaidia katika tendo la mahaba.

Hapa kuna mzee anadungwa sindano, amevalia shati la mikono mirefu pamoja na barakoa na chepeo. Amefunga macho kuashiria uchungu anaosikia kutokana na sindano hiyo anayodungwa na mwanamke aliyevalia pete pamoja na saa.

Apa kuna madaktari wawili waliosimama wanaonekana kumsafisha masikio mwanaume aliyekaa na kugunja uso wake, kuashiria kuwa ni uchungu kiasi.

Hapa kuna watu wawili, mmoja wao amevaa kanzu na barakoa kuieka chini ya kidevu chake. Anaonekana kumwelezea mteja aliyevaa barakoa mwenye pikipiki kuhusu bidhaa anazoziuza zilizo ndani ya vichupa.

Hapa kuna dawa aina tofauti, zikiwemo kwenye vichupa vya rangi tofauti, mojawapo ni ile ya kahawia iliyoandikwa Vitamin D , na nyingine ya rangi ya machungwa, pamoja na mbili ya rangi nyeupe.

Hapa kuna nesi anayeonekana kumdunga sindano. Mwanaume amevalia barakoa na nguo zake za kitamaduni za Kimasaai. Amekaa chini ya kiti cha rangi nyekundu.

Hapa kuna watu wawili, nyuma yao gari, na kando yao kibanda kilichoandikwa choo cha rangi ya samawati. Wanaonekana kuwa kwenye nyumba za mabati.

Hii ni mikono miwili ya mtu ambaye anaonekana kuwa na povu kutokana na sabuni na maji anayoitumia kuosha viganja hivyo vyake viwili.

Hizi ni dawa zinazoitwa Zethrone 250 ambazo zimo ndani ya katoni nyeupe. Mbili zimetolewa nje zenye rangi za machungwa.

Hapa kuna watu kadhaa ikiwemo mtu anaonekana kimpatia mtoto mdomoni mwake chanjo , kando amekaa mama aliyevalia shati nyekundu amebeba mtoto huku amezungukwa na wamama wamevaa magwanda ya kimanjano.

Hii ni nyumba ya mabati inayochomeka kwa moto mkali wa rangi ya nyekundu, kwa umbali tunaona miti ya aina ya migomba pia inayochomeka ndani ya moto huo.

Hapa ni kijijini, kunaonekana kuwa na mafuriko kwa sababu watu wanatembea ndani ya maji yanayoonekana kuzomba mpaka machumbani adi mifugo wanakosa pa kuishi.

Hiki ni kichupa cha dawa cha measles, mumps ama rubela virus kina muonekano wa rangi ya samawati na nyeupe.

Hapa kuna vichupa vichache moja yamo ikiwemo chanjo ya homa ya manjano, zingine hazionekani, chini imelazwa sindano na kando yake kuonekana barakoa.

Hapa kuna mama anadungwa shindano amevalia barakoa kando yake una sanduku lililoandikwa chanjo anadungwa na daktari aliyevaa nguo nyeupe.

Hapa kuna madaktari wawili na mgonjwa mmoja . Wanamchunguza meno mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kuenda nyuma. Wamevalia magwanda yao meupe pamoja na barakoa za rangi ya samawati.

Hapa Kuna mafuriko yaliyo tendeka, kutokana na maji yaliyo kuwa mengi sana hadi watu wanapata shida kutembea. Tunaona watu wawili wamo ndani ya maji hayo wanajaribu kupata vitu. Nyumba za mabati na miti zinaonekana kusomba na maji hayo.

Hawa ni madakitari watatu, wote wamevalia barakoa pamoja na nepi kwenye vichwa vyao kumalizia na gwanda refu. Wanaonekana kumfanyia oparisheni mgonjwa aliyelazwa kitandani.

Hapa kuna daktari aliyevalia barakoa nyeupe pamoja na kipima moyo shingoni. Anamhudumia mtoto aliyelazwa chini kwenye kitanda cheupe. Kando yake kuna mtu anaonekana kuwa mzazi amesimama.

Hapa ni kwa daktari wa meno. Kuna madaktari wawili pamoja na mgonjwa aliyelazwa na kuchunguzwa meno yake na daktari aliyevalia gwanda jeupe na barakoa.

Kuna televisheni iliyo juu. Chini yake kuna bango kubwa la dental care lililoandikwa kwa maandishi mekundu na ya rangi ya samawati.

Huyu ni daktari wa meno wa kike. Amevalia koti jeupe na barakoa. Anachunguza meno ya mama aliyelazwa kitandani. Kuna bango kando yao lililoandikwa maonyesho ya bure ya meno.

Hapa kuna daktari wa mifugo aliyevalia gwanda la rangi ya manjano anaonekana kudunga kifaa kwenye pua ya ng'ombe aliyefugwa. Kando Kuna mikono kuashiria mtu mwingine aliyeshikililia pembe za ng'ombe huyo.

Kuna watu wa aina tofauti ikiwemo wamama na watoto, wanaonekana kuchota maji na mtungi na kuibeba kutumia toroli. Wengi wamesimama wakingoja zamu Yao.

Hii ni dawa iliyo ndani ya chupa ya mchanganyiko wa rangi ya kijani, nyeupe, na nyeusi. Inaonekana kuwa haijafunguliwa kwa karatasi yake bado, imo sawa.

Hapa kuna nzinge wengi wanaopeperuka. wengine wamo kwenye miti ihali wengine wako angani ,jua liko kando limeng'aa sana kuashiria kuwa ni mchana.

Hapa kuna watu wawili mmoja anaonekana kusukuma pikipiki inayoendeshwa na mwingine. Wamebeba mitungi ya maji ya rangi ya manjano. Barabara wanayoipitia inaonekana kufurika na maji ya mto ulio kando yake.

Hapa kuna watu wawili, daktari anayeonekana kumshika msichana kana kwamba anakagua mdundo wake wa moyo, amevalia gwanda lake leupe ilhali msichana kavalia sketi.

Hawa ni wanawake wawili, mmoja amekaa kwenye kiti kana kwamba amelala kutokana na uchungu ilhali mwingine amechuchumaa kuonyesha kuwa anajaribu kumsaidia kuinuka, amevalia glavu na mask .

Kuna manesi wawili wanaonekana kuvalia koti za rangi ya nyeupe mmoja anamhudumia mtoto wakiwa katika kitengo cha hospitali cha watoto.

Hii ni dawa iliyomo ndani ya kikatoni kwa rangi tofauti ikiwemo rangi ya machungwa, nyeupe na rangi nyekundu ikichanganywa na Ile ya samawati. Inaitwa pale cream Cbd ".

Hapa Kuna nesi aliye simama, amevalia nguo ya rangi ya kijani, mbele yake anaonekana kumfunika mtoto mchanga blanketi nyeupe yenye vidoadia nyekundu. Mbele Kuna mashine na kando yao Kuna mfereji na bidhaa tofauti zinaonekana.

Hapa kuna watu kadhaa. Wengine wamekaa ilhali wengine wamesimama. Kuna chumba lililoporomoka, wanajaribu kuchimba chini. Watatu wamevalia nguo za rangi ya samawati pamoja na helimeti zenyeupe.

Huyu ni daktari wa meno aliyeshika mfano wa meno kwenye mikono yale. Anaonekana kumwelezea msichana wa kiislamu jinsi ya kuyaangalia meno yake, amevalia barakoa.

Hapa kuna nesi anayeonekana kumndunga sindano mtoto aliyebebwa na mama, amevalia shati nyeupe. Mama huyo na mtoto wote wamekaa chini na nesi kasimama.

Hapa kuna mwanaume aliyesimama amevalia barakoa na koti jeupe akimdunga sindano mwanamke aliyekaa kwenye kiti, kando yao kuna kifaa kikubwa cha samawati. Wamezungukwa na miti kuashiria kuwa wako kijijini.

Huyu ni daktari anayeonekana kuashiria kwa njia mikono kumwelezea mteja wake. Amevaa taa kwenye kichwa na kushikilia kalamu, Ana vazi lake la uaktari jeupe amezungukwa na madaktari wengine waliovaa makoti hayo.

Hapa kuna mama aliyelala kwenye kiti amembeba mtoto anayemwangalia daktari ambaye ameshikililia kituu cha rangi nyekundu kama kuchezea anacho. Daktari huyo amevalia nguo nyeupe pamoja pamoja na barakoa.

Mtu aliyezungukwa na mimea mingi ,aina tofauti ya miti anaonekana kushika fimb ndefu kupiga zinge waliofamia miti hiyo.

Kuna watu watatu. Wawili wamevalia barakoa na kumshughulikia mmoja aliyelazwa kwenye kiti, aliyepanua mdomo wazi na kuingizwa bomba ndani humo. Inaashiria hospitali ya meno.

Hapa Kuna watu watatu wanaonenakana kwa hospitalini. Mmoja wao ni mama aliyevalia neti, kando yake amekaa mwanaume aliyeshikililia mtoto.

Hapa kuna watu wengi, ikiwemo daktari anayemdunga sindano, mama aliyekaa chini ya kiti. Anaonekana kushikililia document .Kando yao kuna mwanamke aliyesimama kutumia simu na nyuma mwanaume amesimama na kuvalia barakoa.

Hapa ni wodi ya hospitali. Kuna wagonjwa wawili. Mmoja amelala kiubavu, mwingine amekaa na kushikilia kichwa.

Hapa kuna daktari anayeonekana kumdunga sindano mzee aliyekaa kwenye kiti . Daktari amevalia nguo ya rangi ya samwati ilhali mgonjwa akavaa kofia ya rangi ya kahawia. Nyuma kuna cooler lililokuwa rangi ya buluu.

Kuna watu kadhaa wanaonekana kusimama kando ya mama aliyebeba mtoto. Msichana mmoja anonekana kumwongelesha mama huyo kwa kuashiria mikono ilhali wengine wanaskiza.

Hapa kuna chupa tatu na vikepe vitatu. Chupa hizo zimeandikwa, mtiki ,nguvu za kiume, kuashiria kuongeza nguvu. Kando yake ni vichupa vilivyoandikwa, mkoko, athari ya haja.

Hizi ni tembe zilizowekwa kwenye kichupa kumwagwa chini za rangi ya nyekundu, kuna kistari keupe kinachotumiwa kupima magonjwa kilicho kando.

Kuna mafuriko yaliyofanyika hapa. Wanawake wawili wanaonekana kutembea ndani ya maji. Kando yao kuna nyumba za makuti na mabamba, wameshikililia migongo wakitembea.

Kuna mafuriko yameaathiri barabara hii, ambapo watu wanaonekana kuvuka. Mtu aliyeshikilia pikipiki yake anaonekana kusukuma ndani ya maji hayo pamoja na magari nyuma yake hujaribu kuvuka Mahali hapa.

Hii ni Barbara hapa kuna gari kubwa aina ya lori linaonekana kusombwa na maji limepinduka, watu wanapita kando kwa kuliangalia gari hilo mbele kuna lori lingine la rangi ya manjano pia lilosombwa na maji hayo ya mto.

Hii ni dawa inayonyesha kuwa vitamini D3. Kuna kikatoni kidogo cha rangi ya samawati na nyeupe, kando yake ni kichupa cha rangi ya mchanganyiko wa kijani na manjano.

Kuna nyumba nyingi ikiwemo za mabati na simiti zilizojengwa kiholela kando yake ni mto uliosomba kibanda kimoja cha mbao na miti.

Kuna maburi yaliyozungukwa na shanga ilhali mengine yamewekwa kando bila shanga. Mifuko ya plastiki ya rangi ya samawati yako nyuma ya maburi hayo pamoja na ndoo ya rangi ya machungwa kuonekana.

Hapa kuna watu wawili. Daktari aliyevaa barakoa anaandika kwenye kitabu cheupe kwa kutumia kalamu. Kando yake kuna mtoto anaonekana kuangalia kando. Mbele kuna sanduku la rangi nyekundu lililojaa dawa.

Huyu ni mkulima anaonekana kunyunyuzia dawa kwenye mimea iliyo midogo. Amevalia ganda jeupe pamoja na mtungi wa rangi ya kijani.

Hapa kuna mtu aliyepiga goti. Amevaa nguo nyeupe kuanzia juu kichwani hadi chini, pamoja na gumboots za rangi nyeusi. Amevaa glavu za rangi ya kijani, anafungua chupa iliyokuwa nyeupe. Nyuma yake kuna makatoni kubwa za rangi ya kahawia.

Kuna watu kadhaa waliosimama na wengine kukaa. Mmoja wapo akiwemo daktari anayemdunga sindano mama aliyekaa chini, kuvalia barakoa. Nyuma yao, kuna bango linayoonyesha watu waliovaa barakoa.

Hapa kuna mtu anaonekana kunyunyizia dawa mimea kwenye shamba amevalia chepeo pamoja na glavu za rangi ya kijani na nguo ya samawati nyuma amebeba mtungi wa rangi nyeupe kuashiria kuwa ni dawa anayonyunyizia kutumia bomba hilo.

Hili ni jangwa lililojaa mawe pamoja na milima na mabonde. Kuna mti mmoja unaonekana kukauka na nyasi zilizokauka za rangi ya kahawia. Anga ni ya rangi ya samawati pamoja na mawingu meupe.

Hizi ni dawa za aina zilizowekwa kwenye vichupa vyenye kuonekana ndani iliyofungwa na kifuniko cha rangi ya hudhurungi.

Huyu ni daktari amevaa barakoa na nepi kwenye kichwa. Kando yake kuna meza iliyo na vichupa na dawa katika katoni. Nyuma kuna ngazi inayopanda juu.

Hivi ni vifaa vya kutumika na mkanga ama daktari wa kienyeji, kuna vitu tofauti kama vikuli vikivyofungwa Kwa hilisi . Chupa iliyojaa maji mekundu na vifaa tofauti mbalimbali.

Hapa kuna baadhi ya watu walio keti na wengine wamesimama anaonekana mama kumzuia mtoto anaye pewa chanjo na daktari aliye valia kofia ya rangi nyeusi na miwani. Mama amevaa kofia ya manjano.

Hapa kuna watu wengi wanaoonekana kusaidia kutenga vitu vyao kutoka nyumba ambayo imefurika na maji ya mto, wamama pamoja na watoto wanaonekana kushughulikia nyumba hiyo.

Hii ni Nursery . Hapa kuna watu watatu waliosimama pamoja na watoto wadogo kulazwa chini kwenye vitanda. Mwanaume anaonekana kumwangalia mtoto wa kike aliyelazwa kwenye kitanda kieupe pamoja na mke wake kando aliyevalia shati nyeupe.

Hiki ni jumba cha oparesheni, panaonekana madaktari wanafanya shughuli wa upasiaji kwa mgonjwa. Wengi wamevalia rangi ya kijani ilhali wengine wamesimama kuvalia nepi kichwani.

Huyu ni daktari wa meno. Anamchunguza mgonjwa aliyelazwa kwenye kiti speseli. Kando yake kuna mashini pamoja na glavu alizozivaa. Ameshikililia chombo kama kijiko.

Kuna mhudumu anayeoshesha kutabasamu, nyuma yake ni lebo ya Fine Touch Dental Care amezungukwa na saa inayoonyesha wakati na mabango mengineo.

Hapa kuna mama aliyeketi kwenye kiti amevaa barakoa. Amembeba mtoto ambaye anadungwa sindano na daktari aliyesimama amevalia nguo ya samawati na pia yeye kavalia barakoa.

Watu kadhaa wamesimama kando ya mto. Wawili, moja akiwa amembeba mwenzake, wakiwa ndani yake. Kujaribu kuvuka upande mwingine.

Hapa kuna daktari mwanaume anyechunguza kwa makini kwa vifaa maskio ya mwanamke mmoja aliyevalia nguo nyeusi kuchanganyika na nyekundu.

Hapa kuna vichupa vingi vya aina tofauti tofauti pamoja na vikebe vidogo. Mbele kuna picha zilizochorwa kutumia mikono mojawapo ikiwepo mama aliyebeba mtoto pamoja na mikono miwili . Kwenye meza kuna mikebe mikubwa iliyowekwa ndani yake.

Hapa kuna daktari aliyevalia nepi pamoja na maski ya rangi ya samawati. Anaonekana kumuhudumia mgonjwa aliyelaza kwenye kiti cha rangi ya kijani. Kuna mfereji kando yao.

Hapa kuna watu wengi waliosimama na waliokaa. Wanaonekana kuchunguza nyumba zilizoanguka kutokana na kuchomwa na moto kwa sababu ya jivu lililomo chini.

Kuna watu waliovalia magwanda meupe. Wanaonekana kusafisha mahali palipochafuka, kuashiria mahali pa hatari sana kiafya.

Huyu ni daktari wa meno aliyevalia miwani spesheli na baroka pamoja na glavu, ameshikililia kifaa mkononi cha kukagua meno ya mgonjwa wake aliyemlaza kwenye kiti.

Huyu ni nesi aliyevalia neti kichwani pamoja na barakoa na vazi lake la samawati. Anaonekana kumhudumia mgonjwa aliyelazwa na kuvalia miwani ya rangi ya machungwa.

Hapa kuna watu wengi wanaoonekana kutazama gari lililoanguka. Moshi mweusi unaonekana kutanda juu kwa sababu ya moto mkubwa, uliokithiri hapo.

Hapa kuna daktari anayeonekana kumvisha chanjo mtoto mdogo aliyeshikililiwa na mama yake ambaye amekaa chini amevalia sweater pamoja na kofia ya rangi nyekundu.

Hapa kuna watu wanaonekana kusimama juu ya maporomoko. Wengine wako chini wakijadiliana ilhali baadhi wanaonekana kuwachimbua machipuko ya poromoko hayo. Nyumba zingine ziko kando zimesimama.

Kuna wanawake wawili waliovalia barakoa. Mmoja aliyesimama anamdunga mmoja aliyekaa sindano inayoashiria chanjo.

Hapa kuna dawa zilizolazwa chini za rangi ya tembe ya manjano . Kando yake kuna kipima joto alafu tunapata pia mfuro wa shepu ya moyo kando wa rangi nyekundu.

Hiki ni chungu cha rangi ya kahawia. Kinatoka moshi. Kando kuna vyungu vingine vya rangi tofauti. Mbele yake kuna beseni lililowekwa.

Hapa kuna vichupa kadhaa vya dawa ya chanjo ya measles au reubella vina mfuniko wa rangi ya manjano na maandishi yake yameandikwa kwa wino mweusi chupa vyenyewe vinaonyesha ndani kuwa dawa iko rangi nyeupe.

Hizi ni katoni za dawa zilizoandikwa Stamaril, ziko rangi ya nyeupe na mchanganyiko wa samawati , katoni zenyewe ni tatu zimelazwa mahali.

Huyu ni daktari aliyevalia miwani, barakoa na koti nyeupe, anaonekana kutoa dawa kwenye kichupa kidogo kutumia sindano.

Hawa ni madaktari wawili wanaoonekana kumhudumia mgonjwa mtoto. Wamevalia nguo zao za utenda kazi pamoja na barakoa. Mmoja anashikililia kifaa kinachoonekana kama sindano kumdunga mgonjwa huyo.

Hapa kuna kichupa kidogo cha chanjo ya surua na rubela , kando yake kuna pamba nyeupe pamoja na kikaratasi kidogo mbele tunaona sindano iliyolazwa chini.

Watu ni wanne moja wapo akiwa amefungwa kwenye msimamo wa chuma na kama mtoto mdogo anayefunzwa kutembea, kando kuna madaktari waliovalia makoti meupe.

Hapa kuna katoni moja iliyo na mchanganyiko wa rangi ya kijani cheembamba na rangi ya manjano. Mbele yake kuna tembe zilizo orodheshwa kimstari za rangi ya kijani kibichi.

Hapa kuna daktari mwanamke aliyeshikilia stethoscopu akimchunguza mtoto mdogo aliye ndani ya incubator Anamkagua ama anamwangalia mpigo wa moyo wake.

Hapa kuna watoto wadogo wanaoonekana kubeba mitungi. Wako mbele yao, kuna kisiwa cha maji kinachoonekana kuwa kichafu kana kwamba, wanachota maji hayo.

Hii ni barabara inaonekana kufurika na maji kidogo. Watu wanaonekana kupita kando, ilhali magari yakipita katikati. Ambulansi inaonekana kwenye njia ya kurudishwa peke yake.

Hapa kuna vifaa tofauti vya mganga ikiwemo pembe na vibuli. Mayai pia yanaonekana pamoja na nazi. Nguo nyeusi imetandikwa na nyekundu kando yake.

Huyu ni nesi aliyeshika sindano mkono wa kulia, na dawa mkono wa kushoto. Amevaa shati ya rangi ya kinjano. Nyuma yake kuna mama aliyebeba mtoto. Amevalia rangi nyekundu.

Kuna wanawake wawili mmoja amesimama anayemdunga sindano aliyekaa kwenye kiti, amevaa barakoa nyeusi wamezungukwa na tenti.

Hapa kuna watu wawili. Moja wao ni daktari anayeonekana kuchunguza maskio ya mwanamke mmoja. Amevalia nguo nyeupe na barakoa.

Kuna watu watatu , mmoja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali kuashiria theater . Wawili wamevalia neti vichwani na barakoa puani , wananonekana kumshughulikia mgonjwa huyo.

Hapa kuna watu kadhaa wako kwenye shamba la miti midogo wanaonekana kuvaa nguo nyeupe pamoja na mitungi nyuma ya migongo yao ya rangi ya kijivu kana kwamba wanapuliza dawa kwenye shamba hilo.

Kuna vibuyu vingi vya kitamaduni vilivyofungwa kwa kamba, kuna mtungi wa rangi ya manjano uliolazwa chini na magorogoro mengineo.

Kuna mwanmke aliyekaa chini ya kiti, mikononi mwake ameshikililia mtoto. Amevaa leso na shati ya rangi ya samawati.

Hiki ni kichupa kidogo cha dawa ya Rubella. Chanjo hiyo ina kifuniko cha rangi nyekundu pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa wino mweusi, na kitambaa, kitambala cheupe, kilichoko chini. Kuna sindano iliyolazwa chini kando yake.

Hapa kuna watu wawili waliovalia nguo nyeupe kutoka juu mpka chini pamoja na barakoa, wamevaa glafu za rangi ya samawati mmoja anaonekana kusafisha meza kutumia kitambaa cha rangi ya manjano mwingine anaonekana kusafisha mti pamoja na viti kwenye meza nani ya room .

Hapa kuna daktari anayemchunguza mtoto aliyebebwa na mama yake. Amevalia nguo nyeupe na mtoto kufunikwa blanketi ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa kuna vitamizi viwili na mwanamke mmoja anayeonekana kushughulikia kitamizi kimoja kilichokua na mtoto mchanga, mwingine anaonekana kulala kwenye kiangalio kando yake.

Kuna watu wengi wakiwemo watoto na wazee, wamama, na vijana, walioketi na wengine kuchuchumaa, wamenyosha mikono yao juu kama ishara wanavyoomba waumini, wamevalia barakoa wote.

Hapa kuna watu wachache mama amekaa kumbeba mtoto ambaye amevalia nguo za rangi ya samawati. Daktari aliyechuchumaa anaonekana kumdunga mtoto sindano mkononi huku wengine wanamtazama.

Hapa kuna mama anayeosha mkono kutoka kwa tanki ya maji na mfereji, amevaa barakoa. Kando yake anaonekana mtoto akimwangalia akimsubiri au kuashiria kumfunza jinsi ya kuosha mikono.

Hiki ni kichupa cha dawa cha rangi ya samawati na nyeupe kilicholazwa kwa ubavu mbele yake kuna tembe nyingi zinaoonekana kulazwa nyeupe.

Huyu ni daktari wa macho, anaonekana kumkagua macho mgonjwa aliyemweka kwenye mashine yake na kuchungulia, wote wamekaa chini.

Huyu ni daktari wa macho amevalia miwani pamoja na kumtazama mgonjwa aliyekuwa kando yake na mashini speseli inayochunguza macho hayo. Kando tunaona picha ya kuashiria viungo vingi vya macho.

Kuna watu wengi waliosimama. Baadhi wamevalia shati nyeupe pamoja na barakoa ilhali kuna mmoja anaonekana kusaidiwa kuvalishwa barakoa na mwenzake. Mwanamke mmoja ameshikililia kijiti pamoja na kando yake kuwa na mwanamme aliyeshikililia mwiko.

Hapa kuna mtu anayeonekana kuweka chupa kwenye carton za rangi ya machungwa, mchanganyiko wa manjano na nyekundu. Amevalia koti jeupe na nebi kwenye kichwa pamoja na barakoa.

Huyu ni daktari wa meno amevalia barakoa na neti kichwani anafanya uchunguzi kwa mgonjwa aliyelala kwenye meno yake ndani anaonekana kumlika tochi.

Kuna watu kadhaa waliosimama na mmoja amekaa. Daktari wa maskio anaonekana kumtoa kumsafisha mama aliyekaa na ameshikilia chombo cha kusafisha masikio na kuweka kwenye jagi.

Hii ni barabara iliyofurika maji. Kuna magari yanaonekana aina tofauti yakitumia njia hio pamoja na tuk tuk zinazopita hapo. Kando kuna ukuta uliojengwa na mawe pamoja na simiti, pamoja na miti inayoonekana ndani ya ukuta hio.

Hawa ni wanawake wanne, watatu wamevalia shati nyeupe mmoja aliyevalia shati ya samawati anachunguzwa masikio na aliyevaa glavu na kifaa kinaonekana kama bomba.

Hizi ni dawa zilizowekwa ndani ya paketi zenye rangi tofauti tofauti kama za kimanjano. Kuna kikebe keupe pia kimeshikiliwa mkononi.

Kuna nzige wengi wanaonekana kwenye shamba lililo rangi ya mchanganyiko wa kijani na ile ya majano. Mtu anaonekana kuwafukuza Nzige hawa wanaopeperuka kila mahali kwa wingi.

Hapa kuna vichupa viwili vidogo, vilivyoshikililiwa na vidole, kwenye mkono uliovalia pete. Inaonekana sindano kwa mbali, inayovuta dawa hizo.